Mahindi yaliyopandwa na kukua kwa urefu fulani, yameathirika kiafya labda kupitia wadudu, walioyakula na kuyaharibu, kuyatoboa toboa na kukata kata, au jua kali lililosababisha kiangazi.

Sahani mbili zenye biriani la kuku, kachumbari na rojo, bakuli lenye vijiko, pangusa midomo vinne na mirija mbili ya vinywaji.

Mahindi yaliopandwa na kunawiri kwa rangi ya kijani yamezaa mazao. Mazao mengine yako na afya na upande mwengine mazao yameathirika na kuozea hapo, labda kupitia wadudu au ugonjwa wa miti.

Maankuli yameandaliwa vizuri. Sinia moja lina biriani, rojo la nyama, mayai mawili, kibakuli cha kachumbari na kingine cha mchuzi wa pilipili na chapati mbili. Sinia ya pili ina pilau la nyama, viazi, kachumbari na mchuzi wa pilipili vilevile.

Maankuli yameandaliwa kwa jinsi murwa. Bakuli ina ganda la gomba na juu yake biriani la kuku, rojo, yai moja na vitunguu kama kachumbari ilivyovutia kweli.

Sherehe imeandaliwa, maakuli yanatengezwa, meza lenye bakuli kubwa yenye saladi, vipanguza midomo, vitoa uchafu vya midomo, nyama choma, kisu na chupa mbili za sauce . Watu wawili wenye ma t-shirt nyekundu wanachoma nyama na mmoja aliyevalia t-shirt nyeusi akishikilia nyama. Nyuma ya chandarua kunaonekana kukuwa na watu wawili waliovalia nguo za manjano.

Sahani ina kiamsha kinywa, hasa kwa watu wa pwani. Sambusa tatu zilizoiva vizuri, kando ni nyama mbili za kukarangwa mafuta na vipisi vitatu vya limau kwa kuongeza ladha.

Bakuli nyeupe, ina viazi vinavyotiwa kwa unga wa rangi, dania, na kukorogwa vizuri, na kukarangwa kwa mafuta, ndiposa jina viazi karai. Na kando ni bakuli la kiongeza ladha cha tomato .